Duka au gala la Mt. Kenya milk, likiwa na bango kubwa juu lenye nembo ya kampuni. Mbele ya duka kuna milango iliyo wazi, yenye matangazo ya bidhaa za maziwa za Mt. Kenya na ndani kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali na maziwa. Jengo lenyewe lina rangi ya blue na nyeupe na lina ghorofa ya juu.

Tangazo la bima ya magari, linalenga hasa magari ya teksi na inatoa bima kwa elfu saba mia tano sabini na nne kwa mwaka, inaonyesha mwanamke akisimama karibu na teksi ya manjano, na nembo za Imana na my cover zinaonekana juu, tovuti za kampuni zimetajwa chini ya picha.

Rundo kubwa la vitunguu vilivyowekwa kwenye mifuko ya wavu, vikipakuliwa kutoka kwenye lori au vikiwa tayari kusafirishwa na kuuzwa. Watu kadhaa wanaonekana wakishughulikia vitunguu hivyo, huku mmoja akiwa ndani ya lori, na mwingine amesimama karibu na rundo la mifuko hiyo.

screen ya programu ya simu ya M-pesa, ikionyesha salio la elfu sitini na nane mia nane, na elfu thelathini na nne mia tisa, kama fuliza inayopatikana. Chaguzi za kutuma na kuomba pesa, kulipa, kutoa pesa na kununua muda wa maongezi.

Duka la mashine ya kuuza maziwa kiautomatiki. Mashine hizi huruhusu wateja kununua maziwa safi yaliyofasterushiwa na kusawazishwa kwa kiasi wanachotaka kwa kutumia vyombo vyao wenyewe. Mbele ya duka kuna mabango yenye picha za ng'ombe na maandishi yanayoonyesha huduma zinatolewa.

Duka la Royal star , ambalo linauza maziwa kupitia mashine ya kupima. Mbali na maziwa, duka hili pia linauza bidhaa nyingine za maziwa, kama vile mtindi. Pia linaonekana kuwa safi na limetengenezwa kwa rangi ya blue . Picha zimechorwa kwenye mlango wa duka hili.

Mkono ukiwa juu ya noti ya mia mbili na sarafu za shilingi ya Kenya, zikiwa zimetandazwa juu ya meza. Pia kuna mirundo ya sarafu kando, na kuna shilingi hamsini mbele ya mkono huo.

Nje ya jengo la maonyesho la Yundai ikiwa na magari mawili yaliyopakiwa mbele. Gari la mbele ni nyeusi na kando yake kuna gari dogo jeupe. Jengo lina madirisha makubwa na ishara ya Yundai juu yake. Ndani ya jengo taa zimewashwa na mtu anaonekana akisimama nje ya jengo hilo.

Rundo kubwa la ndizi zilizoiva, zikiwa zimewekwa pamoja katika mafungu kadhaa. Ndizi hizo zina rangi ya manjano, zikionyesha kuwa zimeiva na zikotayari kuliwa.

Safu ya magari yaliyo pangwa vizuri kwenye eneo la maegesho ambayo yanaweza kuwa sehemu ya duka la magari au uwanja wa magari. Yanaonekana magari mbali mbali yakipendekeza biashara inayo husika na uuzaji wa magari mapya au yaliyo tumika.

Hapa ni sokoni tunapoona aina mbalimbali za mazao ikiwemo mboga na matunda kama vile ndizi, vitunguu na pilipili hoho. Kuna sehemu ya soko ambapo nguo na vitambaa mbalimbali vinaning'inia kuashiria biashara ya nguo.

Duka ndogo la reja reja, pengine la saluni au duka la urembo, lililo na bidhaa mbali mbali za vipodozi na huduma za M-Pesa. Pia kuna ishara ya Airtel ya kuongeza muda wa maongezi, na viti viwili vya mbao nje ya duka.

Hili ni soko la wazi, linalo onyesha shughuli za kibiashara, huku kukiwa na rundo la kabichi na mboga nyinginezo zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Mazingira yanaonekana kuwa na uchafu na matope barabarani, kuwashiria hali ya soko la kawaida, hasa baada ya mvua.

Soko lenye shughuli nyingi. Watu wengi wanaonekana wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali, ikiwemo matunda kama machungwa, na mboga kama nyanya na vitunguu. Soko hili lina sifa ya kuwa na mazingira yenye uhai na shughuli nyingi za kibiashara huku kukiwa na mazungumzo na harufu ya vyakula vya mtaani.

Tairi la gari lenye rimu ya fedha likiwa limeegemea chini likiwa limeloa maji na povu kidogo. Nyuma yake kuna mengine yaliyopangwa na eneo lote linaonekana kuwa sehemu ya nje.

Funguo za gari zikiwa zimetundikwa kwenye mlango wa gari ulio wazi. Zina vifungo vya kufungua na kufunga gari kutoka kwa mbali. Nyuma ya funguo, kuna sehemu ya gari, na kuna sehemu ya jengo.

Laini ya kuunganisha mabasi, hasa mabasi ya shule ndani ya kiwanda. Kadhaa yasiyokamilika yanaonejkana likiwemo moja la manjano ikiwa na kofia ya injini wazi na jingine jeupe likiwa limekamilika zaidi lenye maandishi ya kichina. Mabasi mengine ya manjano yasiyokamilika yanaonekana nyuma.

Tangazo la kampuni ya Kenya ya insuranci ikieleza jinsi ya kudhibitisha uhalali wa cheti chako cha bima ya gari, unafaa kupiga nambari iliyoandikwa hapo, kisha uchange maelezo yanayohitajika, kisha uingize nambari ya usajili wa gari, nambari ya cheti au nambari ya chasi ya gari.

Duka dogo la reja reja, ambalo lina milango miwili ya kijani kibichi iliyo wazi na mabango mbalimbali ya matangazo yamebandikwa juu yake. Wanaume wawili wameketi kwenye benchi nje.

Duka ndogo la rejareja, labda la dukani au la jumla lenye ngazi zinazoelekea kwenye mlango. Milango ya duka imepambwa kwa rangi ya kijani kibichi na ina mabango yenye nembo ya Pepsi na M-Pesa. Ndani ya duka kuna chupa za vinywaji ikiwemo Pepsi, zilizopangwa kwenye makreti. Pia kuna pipa la kijani nje ya duka, karibu na mlango.

Magari matatu meupe yakiwa yameegeshwa nje. Gari la mbele linaonekana kwa wazi huku haya mengine yakijificha kidogo. Kuna jengo linaloonekana kwa umbali.

Kundi la watu, wakiwa nje karibu na gari jeusi. Kuna miti mirefu nyuma na eneo linaloonekana kuwa la wazi au la mashambani. Baadhi ya watu wamesimama, wengine wameegemea gari na mmoja ameketi chini.

Noti tofauti za shilingi ya kenya, zikisisitiza thamani zao tofauti. Mikono miwili inaonekana ikizishikilia, ikionyesha muingiliano wa kibinadamu na pesa. Picha hii inawakilisha shughuli za kifedha, kama vile kuhesabu, kulipa au kupokea pesa.

Soko la matunda yaliyopangwa kwa kuuza, kuna ndizi zilizoning'inia, matikimaji, machungwa, mananasi na matunda mengine yaliyowekwa kwenye vikapu na masanduku.

Mazingira haya ni ya duka au biashara ndogo nchini Kenya, labda katika eneo la mjini au mji mdogo. Mbele kuna baiskeli iliyosimama na nyuma yake kuna jengo lenye mabango mawili makuu.

Sokoni, ambapo tunaona rundo la matunda na mboga mbalimbali yaliyopangwa, kwa ajili ya kuuza, ikiwemo ndizi zilizo ning'inia juu, maembe, machungwa na matunda mengine mengi. Watu kadhaa wanaonekana sokoni, wakifanya manunuzi, au kuuza bidhaa zao.

Tangazo la bima ya afya kutoka Jubilee inayotangaza mpango wao wa cover bora. Inasisitiza bima bora ya hospitali na bima ya uzazi inayozingatia bajeti. Manufaa yaliyotajwa ni pamoja na huduma ya kulazwa hospitalini, manufaa ya uzazi na manufaa ya gharama za mwisho.

Duka dogo au kibanda ambacho kinaonekana kuuza bidhaa mbalimbali. Kuna rafu zilizojaa bidhaa ndani ya duka, na pia kuna maboxi ya Coca-cola yaliyopangwa nje. Mifuko ya ununuzi ya Tuskeys imetundikwa juu, na kuna bango la mpesa likionyesha namba za simu.

Lori ya kusafirisha magari ikiwa barabarani ikibeba magari kadhaa yakiwemo malori madogo. Inaonekana kuwa iko kwenye barabara kuu au barabara ya kawaida na magari mengine pia yanaonekana nyuma.

Mwanamke anayepima maziwa kutoka kwa mashine ya kutoa maziwa ki automatic . Mashine hii ina uwezo wa kuhifadhi na kutoa maziwa, kulingana na kiasi kinachohitajika na mteja, na pia inahifadhi maziwa yakiwa baridi.

Duka ndogo la rejareja, ambalo linaonekana kuwa limefungwa kwa sehemu au lina milango miwili. Mlango mmoja ni wa kijani na umefungwa, huku ukionyesha maandishi yasiyosomeka vizuri. Mlango mwingine umefunguliwa na unaonyesha ndani ya duka, ambalo linaonekana kuuza bidhaa mbalimbali.

Magari yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi labda kwenye maonyesho ya magari au eneo la kuegesha wazi. Kuna watu wamesimama karibu na magari hayo na miti inaonekana nyuma.

Soko la mboga mboga lenye aina mingi za mazao mapya. Kuna rundo la nyanya, pilipili hoho za kijani na njano, vitunguu, karoti, matango na mboga nyinginezo. Kuna bakuli zilizojaa mbaazi. Mazao yamepangwa vizuri yakionyesha wingi na uchangamfu wa soko.

Lori la kubeba magari, likiwa limebeba magari kadha. Lori hilo ni la kampuni ya HVS Motors mbayo inajulikana sana kama muuzaji wa magari yaliyotumika, inaelekea kwenye mfumo wa mauzo ya magari mtandaoni.

Mfanyakazi wa duka akipanga bidhaa za maziwa kwenye rafu katika duka la reja reja. Rafu zimejaa katoni za maziwa na bidhaa nyingine, zikiwemo mtindi. Mfanyikazi anaonekana akiweka bidhaa mpya au kupanga zilizoko.

Soko la wazi ambapo viatu vingi vimepangwa kwa ajili ya kuuza. Vinaonekana kuwa vya aina mbalimbali, ikiwemo, buti na viatu vya kawaida na vimepangwa kwenye meza au sakafu iliyofunikwa kwa kitambaa cha njano.

Magari yaliyoegeshwa kwenye eneo ambalo ni wazi. Magari haya ni ya aina tofauti na pia ni ya rangi tofauti. Inaweza kuwa magari ya kuuzwa ama magari ya kibinafsi, ambao watu wamepakiwa hapa.

Gari jeupe likiwa limeegeshwa nje. Linaonekana liko chini ya jengo au sehemu yenye paa. Kwenye sehemu ya mbele kuna stika na pia kuna lebo ya njano. Kando ya gari hilo kuna pipa la taka jekundu.

Tangazo la bima ya pikipiki kutoka Imana Insurance Consulting Kenya. Linaeleza aina mbili za bima ya pikipiki. Kwa pikipiki za abiria, kwa pikipiki za kibinafsi.

Tangazo la pima la ajali binafsi kutoka Shimin Insurance. Inaonyesha mwanamke akitabasamu na kuvalia mavazi ya mchezo labda baada ya mazoezi au wakiwa njiani kufanya mazoezi. Ujumbe mkuu wa tangazo ni usalama wako kipao mbele chetu na inasisitiza umuhimu wa pima ya ajali binafsi.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za mboga na matunda, kuna rundo kubwa la nyanya, pilipili hoho za rangi mbalimbali, vitunguu na mboga nyinginezo kama vile matango na bamia.

Soko la matunda na mboga. Bidhaa mbalimbali za shambani zimepangwa kuuzwa, zikiwemo ndizi zilizoning'inia, nyanya kwenye crate , karoti zilizofungashwa kwenye mifuko mikubwa, mahindi mabichi na viazi kwenye masanduku.

Kituo cha wakala wa m_pesa nchini Kenya ambapo watu wamepanga foleni kwenye kaunta ili kufanya miamala ya kifedha kama vile kuweka au kutoa pesa kupitia huduma hio.

Gari jeusi la kifahari aina ya Mercedes likiwa limeegeshwa mbele ya jengo, ambalo linaonekana kuwa duka la magari au chumba cha maonyesho. Magari mengine yanaonekana kwa nyuma, na kuna maandishi ya kiarabu kwenye jengo upande wa kushoto.

Soko lenye shughuli nyingi. Watu wengi wamekusanyika kununua na kuuza bidhaa mbalimbali, ikiwemo matunda na mboga. Eneo la soko linaonekana kuwa na tope, na kuna miundo ya paa, inayotoa kivuli kwa wauzaji.

Picha ya familia inayo na mama, baba na watoto wawili wote wakiwa na tabasamu ya kuonyesha furaha na utulivu. Wamekaa mezani wakifurahia kifunguakinywa ambapo watoto wanaonekana wakila nafaka au uji na matunda na mmoja wao ana glasi ya juisi. Kuna maandishi yanayosema protect your family today with CIC medisure .

Soko kubwa zaidi la wazi la aina yake. Linaonyesha shughuli nyingi, likiwa na maelfu ya wachuuzi na wateja wakitembea kati ya vibanda vingi viliopangwa kwa karibu. Bidhaa mbalimbali ikiwemo chakula, nguo na bidhaa za nyumbani, zinaonekana zikichanganyika na umati wa watu.

Duka la matunda mengi yaliyopangwa vizuri, ikiwemo ndizi zilizoning'inia, tikiti maji, machungwa, mapera na mengine mbali mbali yaliyowekwa kwenye vikapu na masanduku.

Watu kadhaa wamesimama nje ya duka, wengine wanaonekana kuingia au kutoka. Mwanamke mmoja, ameketi chini karibu na mlango wa duka. Mazingira yanaonekana kuwa ya mjini.

Rundo kubwa la nguo zinazoonekana kuwa za mitumba au za kuuza kwa wingi zikiwa zimetapakaa. Katika sehemu ya nyuma kuna watu wanaoshughulika na nguo hizo jambo linaloashiria soko au duka.

Soko hili linaonekana kuuza bangili na vitu vingine vya kale, ili kusaidia kuimarisha na kwendeleza utamaduni wetu. Vitu hizi zimetengenezwa na kuundwa kutumia mikono ya watu.

Mkono ulioshikilia simu ambayo inaonesha menyu ya huduma za M-Pesa. Mandhari ya nyuma ina bango la kijani, yenye nembo ya M-Pesa na maandishi ya Lipa na M-pesa.

Haya ni matunda ya tikiti maji yaliyo mengi na yanaonekana kuwa yamepangwa ili yaweze kuuzwa. Kando yake mna matunda mengine yanayoonekana kuwa maembe na mengine yanayoonekana kuwa machungwa.

Trela ya kusafirisha magari, inayojulikana kama auto transpoter , ikiwa imepakia magari kadhaa, ikiwemo gari jeupe. Trela hii imeundwa mahususi kwa ajili ya kusafirisha magari kwa ufanisi na usalama.

Chumba cha maonyesho cha magari chenye magari kadhaa yaliyopangwa kwa ajili ya kuonyeshwa. Chumba hicho kina madirisha makubwa yanayoonyesha mazingira ya nje, na kina taa za kisasa zinazong'aa.

Safu ya magari yaliyopangwa kando ya barabara, iliyojengwa kwa matofali au vigae karibu na jengo refu lenye maduka au ofisi. Mengi yanaonekana kuwa ya kifahari, yakionyesha labda eneo la maonyesho ya magari au maegesho ya kibiashara. Nyuma ya magari kuna majengo mengine na nguzo za umeme au simu.

Eneo kubwa la maegesho liliojaa magari mengi yaliyopangwa kwa safu. Likionekana kama uwanja wa magari yaliyotumika au kituo cha kuhifadhi magari. Nyuma kuna miti inayo rangi ya kijani kibichi.

Soko la mboga na matunda. Unaweza kuona ndizi zilizoning'inia, nyanya, pilipili hoho, mahindi, karoti, viazi na mboga nyinginezo zikikuzwa. Mtu mmoja anaonekana akitembea karibu na bidhaa hizo.

Gari jeupe likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho cha gari. pengine katika duka la kuuza magari gari hilo lina Mundo wa kisasa na wa kifahari. likiwa na magurudumu ya aloi na mistari maridadi ya mwili.

Jengo la kisasa lenye madirisha makubwa ya kioo na paa la papa, likionyesha muundo wa kibiashara. Kuna magari yaliyo pakiwa mbele ya jengo, baadhi yakiwa karibu na mlango wa kuingilia na mengine yakiwa mbali zaidi kwenye eneo la maegesho.

Safu ya magari yalipopangwa kwenye maegesho au kwenye maeneo wazi labda katika uuzaji wa magari au kula ya magari ya kukodisha. Magari mengi yanaonekana kuwa magari ya abiria na yana rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi na kijivu. Anga la bluu na mawingu linaonekana nyuma, ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Duka linalouza maziwa na bidhaa zinginezo kama aiskrimu na maji ya kunywa yaliyo fungashwa. Kwenye bango la duka kuna namba za simu za mawasiliano na anwani kamili, pia kuna picha za tembo wawili na nembo na bidhaa zinazouzwa kwenye duka hilo.

Aina mbalimbali za matunda, yaliyopangwa kwa ajili ya kuuza, ikiwemo matikiti yenye pembe, parachichi, machungwa, maembe. Hapa ni sokoni na kunaonekana kuwa na biashara vizuri.

Tangazo la bima ya afya kutoka anziano insurance agency inaonyesha daktari akiwa kasini na kuangasia vipengele muhimu vya bima ya afya kama vile bima, kinga sera ya bima faida usaidisi na huduma za afya pia inatoa maelezo ya mawasiliano

Wanaume wawili ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Mmoja anamwelezea mwingine, jinsi ambavyo anafaa ku charge gari lake la umeme. Huyo mwingine anaonekana kumsikiza kwa makini.

Aina mbalimbali za viazi na mizizi mingine, zikiwa zimepangwa kwenye vikapu vya kamba na ndoo. Kuna viazi vyeupe, viazi vitamu vya rangi ya zambarau, na mizizi mingine, labda viazi vikuu. Pia kuna mfuko mweupe, wenye kijani kibichi ndani, labda mboga.

Maandari ya soko lenye shughuli nyingi labda barabarani ambapo watu wanauza na kununua bidhaa mbali mbali. Kuna rundu ya matunda na mboga, kama ndizi dimu na mihogo pamoja na bidhaa zingine zilizowekwa kwenye vipanda au jini. Watu wengi wanaonekana wakishiriki katika shughuli za kibiashara huku wengine wakiwa wameketi au kusimama karibu na bidhaa zao.

Duka ndogo au kibanda kinachoweza kuwa wakala wa huduma za kifedha kama m_pesa kutokana na maandishi yanayoonekana wazi kwenye mlango wake wa chuma. Duka hilo linaonekana kando ya barabara au njia yenye vumbi na uchafu kidogo na kuna majengo mengine nyuma yake.

Mwanamke amesimama karibu na duka ambalo lina matangazo ya MPESA na Equity Agent. Kwenye duka hilo kuna namba za wakala. Mwanamke huyo amevaa nguo ndefu nyeusi na kitambaa cha rangi mbalimbali kichwani. Barabara iliyo mbele ya duka inaonekana kuwa na lami.

Shughuli ya kifedha inayohusisha M-pesa, huduma maarufu ya pesa kwa njia ya simu. Inaonyesha mkono ukipokea noti za shilingi elfu moja za Kenya, huku mwingine ukiwa umeshika simu ya Nokia, inayoonyesha ujumbe.

Ndani ya chumba cha maonyesho cha magari. Unaweza kuona magari kadhaa yaliyopangwa kwa ajili ya kuuzwa, na pia kuna watu wanaotembea ndani ya chumba hicho, labda wateja au wafanyikazi. Chumba hicho kina madirisha makubwa, yanayoruhusu mwanga wa kutosha kuingia, na kuna dawati ya ofisi upande wa kushoto.

Wanaume wawili wameketi nje ya kibanda kidogo kinachotoa huduma za simu, hasa kama inavyoonekana kwenye kibanda chenye rangi nyekundu na kijani. Kibanda hicho kinaonekana kama duka la huduma za kifedha kwa simu au wakala wa mtandao wa simu.

Eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mengi mapya, yamepangwa kwa safu nadhifu yakionyesha idadi kubwa ya magari yaliyotengenezwa hivi karibuni labda yakisubiri kusafirishwa au kuuzwa. Nyuma tunaona majengo ya viwanda ikipendekeza eneo hili. Linaweza kuwa karibu na kiwanda cha kutengeneza magari au bandari ya usafirishaji.

Trela ya kubeba magari ikiwa imebeba magari kadhaa. Trela hii, ina ghorofa mbili na imeundwa makhususi kusafirisha magari mengi kwa wakati mmoja, ikitumia vizuri nafasi iliyoko.

Safu ya magari yaliyopangwa, yakionekana kuwa katika maegesho au uwanja wa magari. Magari yaliyo mbele ni meupe na ya fedha, na yanaonekana kuwa magari madogo au ya kati. Jua linaonekana likichomoza, au likizima nyuma yao, likitengeneza mwanga mkali.

Safu ya magari ya kifahari yalipangwa kwa mistari moja. Magari haya yana rangi tofauti kama vile buluu na nyekundu na yanaonyesha muundo wa kisasa na wa kuvutia.

Magari kadhaa yaliyopaki kwenye eneo lenye nyasi ambalo linaonekana kama uwanja au seheme ya maegesho ya wazi. Miongoni mwa magari hayo kuna lori lenye ngome ya chuma nyuma na pia kuna magari mengine mawili ya abiria. Moja jeupe na jingine jeusi yaliyopakia karibu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na mimea mingi.

Magari yaliyopakia kwenye eneo la nyasi. Moja ni jeusi. Lingine limepakia nyuma yake likiwa na rangi nyeupe na lingine la rangi ya fedha. Nyuma ya magari kuna miti na watu wachache wanaoonekana kwa mbali.

Magari kadhaa yakiwa yameegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho cha magari, au duka la magari. Moja ni nyeupe, lingine ni jekundu na lingine ni nyeusi. Yamepangwa kwa mpangilio kwenye sakafu iliyong'aa na kuonyesha muundo wa kisasa, na wa kifahari ya magari haya.

Mikono miwili inayo onekana ikibadilishana pesa, ambazo zinaonekana kuwa noti za elfu moja Kenya shilingi. Inaashiria shughuli ya malipo au kifedha, kama vile kupokea au kutoa pesa.

Kumbi la maonyesho ya magari au maegesho ya ndani, likiwa na magari kadhaa ya kisasa yaliyopangwa vizuri. Kuna magari ya aina mbalimbali ya kifahari, yaliyo onyeshwa chini ya taa ziinazong'aa. Magari haya yanaonekana kuwa safi na katika hali mzuri, yakionyesha mazingira ya biashara.

Soko lenye shughuli mingi, labda soko la nguo za mitumba. Kuna mirundo ya nguo zilizopangwa kwenye meza au chini na nyingine zimetandikwa juu. Watu wanatembea katikati ya njia nyembamba za soko hilo, wakionyesha mazingira ya biashara yenye pilka pilka.

Mkono ukiwa umeshika rundo la noti za shilingi elfu moja za Kenya. Noti hizo zimepangwa kwa mtindo wa feni, zikionyesha sehemu ya mbele ya noti, na namba elfu moja zinazotambulisha thamani yake. Neno Kenya pia linaonekana wazi kwenye noti.

Kundi la noti nyingi zilizopangwa kwa rundo zikionyesha thamani ya elfu moja na picha ya rais wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta, ambaye picha yake inaonekana kwenye noti za zamani za shilingi ya Kenya.

Gari la kusafirisha magari lina rangi ya fedha na lina jukwaa la chuma linalotumiwa kupakia na kushusha. Linasafirisha gari la bluu, likiwa limeegeshwa salama juu ya jukwaa la usafirishaji. Mandhari ya nyuma yanaonyesha sehemu ya nje yenye anga ya kijivu inayoashiria hali ya hewa ya mawingu au mvua.

Trela ya kubeba magari inayojulikana pia kama trela ya kusafirisha magari inaonekana ikiwa imebeba magari kadhaa. Ina staha mbili ikiruhusu usafirishaji wa magari mengi kwa wakati mmoja ikiongeza ufanisi wake.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi, labda soko la mitumba au la nguo kwa ujumla. Watu kadhaa wanaonekana wakichagua au kuzipanga nguo zilizorundikwa kwenye meza au vibanda.

Gari ambalo linaonekana kuwa ni matatu, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe. Lina namba ya usajili na vibandiko kadhaa nyuma. Mazingira hayo yanaonekana kuwa yenye miti na manthari mazuri sana.